Kundi la watu wakiwa katika eneo la kusubiri, watu hao wengi wao wamevalia barakoa wakizingatia hatua za kujikinga na maradhi. Kuna meza na viti vya mbao vilivyopangwa, watu wengine wamekaa wakisubiri. Mwanamke mmoja aliyekatikati amevalia nguo ya kujikinga na kichwa chake kimefunikwa.

Eneo la uharibifu mkubwa labda baada ya moto au janga lingine mabaki ya majengo yaliyobomoka yanaonekana kote yakiwemo vifusi na miundo iliyochomwa kundi kubwa la watu limekusanyika katika eneo hili baadhi yao wakiwa wamesimama juu ya vifusi.

Wanaume wawili wakiwa wamebeba mitungi mikubwa ya gesi wote wamevaa barakoa labda kutokana na mahitaji ya kiafya au kazi . Mmoja wa wanaume anaonekana akiweka mtungi ndani ya gari la kubeba mizigo wakati mwingine amesimama mbele akiwa ameshikilia mtungi mwingine .

Mgonjwa akitibiwa meno katika kliniki ya meno, daktari au mtaalamu wa meno anaonekana akitumia kifaa maalum chenye mwanga wa bluu ndani ya mdomo wa mgonjwa . Mwanga hii hutumiwa mara nyingi kukausha au kuimarisha vifaa vya kujaza meno.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakiwa wamekusanyika nje wananyoosha mikono yao juu na inaonekana kama wanasherehekea au wako kwenye mkutano wa hadhara labda tamasha watu wengine wamepiga magoti mbele.

Mzee anapewa sindano labda chanjo, amevaa shati la miraba, kofia na barakoa, anaonekana akipunguza maumivu kwa kufinya macho yake. Mtu anayempa sindano anaonekana akishika mkono wake na kumchoma sindano kwenye bega.

Meza iliyo jaa chupa za dawa za kienyeji, Nyuma ya meza kuna bango lenye Doctor Mbuba, na tiba magonjwa likiorodhesha mbalimbali kama nguvu za kiume, kushika wangiri na kaswende sugu. Hii inaashiria biashara ya dawa kienyeji au za miti shamba.

Wanaume wawili wote wamevaa barakoa wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa gala au eneo la kuhifadhi bidhaa, mmoja wao aliyevaa koti jeupe anaonekana akimwelezea jambo mwingine, labda akimwonyesha kitu au kuelekeza umakini wake kwa bidhaa zilizopangwa nyuma yao.

Mgonjwa akiwa na mtaalam wa afya anayemhudumia. Mgonjwa huyu, amevaa shati la rangi nyeupe, huku mtaalam amevaa koti la rangi ya kahawia. Wote wawili wamevaa barakoa. Ikionyesha mazingira ya matibabu au hospitali.

Mwanamume akitembea kwenye maji ya mafuriko amevaa buti fulana ya manjano na amebeba begi maji yamefunika eneo lote, hii inaashiria mwanamume huyu anajaribu kuvuka eneo la mafuriko au labda ni mfanyi kazi wa misaada akifanya kazi katika eneo lenye mafuriko.

Wataalam wa afya wakiwa ndani ya chumba cha kliniki au hospitali. Kuna mwanamke amesimama katikati. Amevaa koti jeupe la daktari na barakoa. Akimwelekeza mwanaume aliyekaa, jinsi ya kutumia kifaa cha kupima.

Jengo la hospitali lenye ubao unao someka, Ahero County Hospital, likiwa limefunikwa na mafuriko makubwa ya maji. Maji hayo yamejaa mbele ya jengo hili na kufanya iwe vigumu kufika kwenye mlango kuu.

Watu wanne, wawili wao wakiwa wamevaa vesti za njano zenye mistari ya rangi ya nyepesi. Wanasimama karibu na kifaa cha kunawia mkono chenye matangi mawili ambacho kinaonekana kuwa na Bomba. Mmoja wa wanawake walio valia vesti anaonekana akimshikilia sabuni au kitu kingine cha kunawia mkono.

Mtu aliyevaa fulana ya manjano, barakoa na mkoba wa bluu akinawa mikono kwenye bomba la maji. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya kituo cha kunawia mikono kilichojengwa maalum, labda katika shule kambi au eneo la umma.

Kundi la watu waliovalia sare wakiwa wamebeba mikoba na mifuko . Baadhi yao wamevaa fulana zenye nembo ya shirika la afya ulimwenguni na wengine wamevaa kofia za buluu . Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje labda wakijiandaa au wakishiriki katika shughuli fulani ya huduma au utafiti .

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa mavazi maalum ya hospitali, ikiwemo kofia ya upasuaji, barakoa na miwani maalum ya kukuza. Mgonjwa amelala chini na amevaa miwani ya kinga. Hii inaonyesha mazingira ya kliniki ya meno ambapo utaalamu na usalama ni muhimu.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji lililojengwa juu ya muundo wa chuma. Muundo huu una ngazi ndefu zinazoelekea juu na inaonekana watu wanafanya kazi ya ujenzi au matengenezo kwenye jukwaa karibu natanki. Mandhari ya miti mikubwa yanaonekana nyuma.

Mtaalamu wa afya labda daktari au mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mtu mwengine kufanya mazoezi ya viungo. Mtaalamu huyu amevaa koti jeupe la daktari na amepiga magoti karibu na mgonjwa wake akimsaidia kushikilia uzito wake mikononi.

Kundi la wataalam wa afya labda madaktari au wanafunzi wa udaktari, mtu wa mbele amevalia kanzu nyeupe ya udaktari na taa ya kichwa akionekana akizungumza kwa utulivu na mgonjwa au mwanafunzi mwenzake, anaonekana akitumia mikono yake kuelezea jambo.

Mwanamume ameketi karibu na mtoto wake mchanga ambaye amewekwa kwenye mashine maalum. Baba huyu anaonekana akimshika mtoto wake akimwangalia kwa upendo. Hali hii inaonyesha baba akimjali na kumwangalia mtoto wake mchanga aliyelazwa hospitalini.

Kundi la watu watatu wakiwa katika mazingira ya nje, labda katika kambi ya wakimbizi au eneo lenye uhaba. Mzee mmoja ameketi kwenye kiti akiwa amevalia kofia na nguo za rangi ya waridi na suruali ya buluu. Watu wengine wawili walioonekana kuwa wafanyakazi wa misaada wamemzunguka.

Watalamu wawili wa afya ya meno. Wote wakiwa wamevalia sare nyeupe za daktari na barakoa. Wakihudumia mgonjwa aliye lala kwenye kiti Cha matibabu ya meno. Wote wawili wamejikita kwenye kinywa Cha mgonjwa wakifanya kazi kwa kushirikiana.

Mitungi au vibuyu vilivyo tengenezwa kwa matango makavu au aina nyingine ya mimea. Vibuyu hivi vimetengenezwa kwa njia ya kitamaduni na vimefungwa kwa kamba. Vinaonekana kama vifaa hivi vinatumiwa kuhifadhi maziwa au vinywaji vingine. Mara nyingi vinahusishwa na tamaduni za wafugaji.

Mtaalamu wa afya labda daktari au nesi akimuhudumia mtoto mchanga. Mtaalamu huyu anonekana akimpa mtoto sindano au chanjo. Mama wa mtoto ameketi huku akishika mtoto wake. Kuna watu wengine wamesimama nyuma yao labda wakisubiri huduma.

Mama akiwa na mtoto wake, mchanga katika mazingira ya hosipitali, amevaa shati jeusi la kulalia, amefunga kitambaa kichwani na mkononi mwake kuna vitambulisho vya hosipitali, anainama juu ya mtoto aliyelala kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga.

Kundi la watu sita wakiwemo maafisa wa polisi na raia, wamesimama nje ya jengo. Wote wamevalia barakoa usoni. Baadhi yao wanashikilia karatasi au mabango. Watu hawa wanaonekana wakiwa katika mkusanyiko rasmi au wa kijamii, labda wakitoa ripoti au wakifanya tamko fulani.

Muuguzi au mhudumu wa afya akimwangalia au kumtunza mtoto mchanga. Muuguzi amevalia sare za kazi na yuko karibu na kitanda cha mtoto. Anaonekana akimfunika mtoto mchanga kwa uangalifu na kitambaa cheupe. Mandhari yanaonekana kuwa ya hospitali au kituo cha afya.

Eneo la makazi duni likiwa limefurika kwa maji ya rangi ya tope. Nyumba zilizo jengwa kwa mabati na mbao zimezingirwa na maji na vitu kama baiskeli na mabati ya nyumba yanaelea juu maji. Watu wawili wanaonekana wakicheza au kutembea katikati ya maji hayo yaliyo kwama.

Mtu labda daktari au nesi akimchoma sindano mtu mzee kwenye mkono. Mzee amekaa na inaonekana anapokea chanjo au matibabu. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakiashiria kuwa tukio hili linafinyika hadharani au katika kituo cha afya.

Nyumba ya sili inayofahamika kama manyatta ikiwa imejengwa kwa nyasi na matawi. Nyumba hii iko katika mazingira ya jangwa au eneo lenye ukame linaloonyesha uhaba wa miti na mima. Upande wa kulia wa picha kuna chombo cha manjano kinachofanana na mtungi wa maji na kuna mti mmoja ulio wazi katikati.

Wafanyikazi wawili wa usafi wakiwa kazini wakishughulikia rundo la takataka. Wamevalia sare maalum za usalama zinazoangaza na buti la kinga. Wanaonekana wakiwa na vifaa vya kusafisha kama vile fimbo au sepeto. Nyuma yao kuna nyumba na miti.

Muuguzi wa kike akiwa amevaa barakoa akimhudumia mgonjwa, amelala kitandani hospitalini, amevalishwa maski ya kupumulia. muuguzi anaonekana akimsaidia mgonjwa, labda kumrekebishia maski au kumtuliza, hali hii inaashiria utunzaji wa wagonjwa, mahututi au wagonjwa wanaohitaji usaidizi wa kupumua hospitalini.

Duka la mradi wa maji linaloonekana kama ni Boya Water Project. Mwanamke mmoja anajaza maji kwenye vyombo vya njano huku mteja wake akiwa amesimama akimsubiri. Majengo mengine yanaonekana nyuma ikiwemo jengo linalo onyesha huduma ya Mpesa na juu ya jengo kuna tangi ya maji. Hii inaashiria mradi wa jamii wa maji.

Mfamasia au mfanyakazi wa kiwanda cha dawa amevaa kofia ya bluu, barakoa na koti jeupe la maabara. Anaonekana akipanga au kufunga dawa, ambazo ziko kwenye chupa na pia kwenye vifungashio vya katone. Kuna idadi kubwa ya chupa na vifungashio mezani.

Mtaalamu wa meno ambaye amevaa mavazi ya bluu, barakoa na kofia ya nywele. Akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno na amevaa miwani ya machungwa kulinda macho yake. Inaonekana mtaalamu huyo anajiandaa kumpatia matibabu ya meno.

Mwanamke aliyevaa barakoa akipokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na glovu. Muhudumu huyu anaonekana akimchoma sindano begani mwa mwanamme huyu watu wengine pia wanaonekana wakiwa wameketi nyuma.

Mandhari ya nusu jangwa au eneo kame, katikati kuna mti kavu wenye matawi yaliyo wazi na chini yake kuna mawe mengi madogo na kuna makubwa, nyuma ya mti kuna ardhi kavu na mbali zaidi kuna mlima chini ya anga ya buluu lililo na mawingu machache.

Kundi la watu akiwemo mawaume mzee aliyevaa suti wakishughulika kifaa kilichofunikwa kwa kitambaa cheupe na bluu , mwanaume huyo wa suti anaonekana akikata kamba au utepe kwenye kifaa hicho , ishara ya uzinduzi au kufungua rasmi shughuli.

Eneo la matibabu au hospitalini labda chumba cha dharura ambapo kuna watu kadhaa wawili kati yao wamevaa sare nyekundu zimazofanana na zile za wahudumu wa dharura mgonjwa mmoja amelala kitandani huku wahudumu na labda daktari au nesi wakiwa karibu naye.

Watoto wakijaza maji kutoka kwenye bomba lililopasuka, ambalo linaonekana kutoka maji machafu. Wamekaa chini huku wakijaza jerikani. Eneo hilo linaonekana kuwa chafu na lenye mazingira mabaya.

Wazazi wawili wakiwa na mtoto wao mchanga hospitalini, mama amevaa nguo za kulalia zenye rangi ya waridi na kofia ya kulala huku baba amemshika mtoto huyu, mtoto amevaa kofia nyekundu hali hii inaashiria furaha na matunzo ya wazazi baada ya kujifingua.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevaa mavazi ya kitiba na glovu za bluu. Anasimama akiwa ameshika kifaa cha meno, labda kibano, na anaonekana akitazama mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa akiwa amevaa shati la bluu, amelala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi.

Lori la mizigo lililopinduka upande wake eneo linaonekana kuwa na maji labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa kuna watu kadhaa wamesimama karibu na lori hilo wakiangalia hali hii inaashiria ajali ya barabarani iliyotokea wakati wa mvua au mafuriko.

Tukio la afya au kampeni ya chanjo, mwanamke ambaye anaonekana kama mtaalamu wa afya anampa mtoto mchanga dawa au matone kupitia mdomo, mwanamke mwingine labda mama wa mtoto anamshikilia mtoto.

Duka au soko la bidhaa ya jadi au ya kienyeji, kuna bidhaa nyingi zimepangwa zikiwemo Shanga, mikufu na mapambo mengine yaliyotundikwa, pia kuna chupa au vyombo mbalimbali vilivyopangwa mbele ambamo vina rangi au dawa ya jadi. Mazingira yanaashiria biashara ya bidhaa za utamaduni .

Daktari au mfamasia akiwa amevaa koti jeupe ya daktari na barakoa amefungua boksi la chanjo za Covax. Amevaa glavu na anazitazama chanjo hizo. Nyuma yake kuna stoo iliyojaa boksi nyingine zilizopangwa. Hii inaashiria upokeaji wa vifaa za matibabu au chanjo.

Jengo lililobomolewa au limeanguka huku mabaki yakiwa yametapakaa. Kuna tingatinga linaonekana likifanya kazi kati ya vifusi. Wanaume wawili wakiwa wamevaa sare za polisi wamesimama wakiangalia eneo hilo. Hii inaashiria zoezi la kubomoa majengo au shughuli za uokoaji baada ya jengo kuanguka.

Mama akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akimshika mtoto wake mchanga anaonekana akimtazama mtoto wake kwa upendo. Jambo ambalo linaonyesha furaha na upendo wa mzazi kwa mtoto. Hali inaashiria kuzaliwa mtoto na mama anapumzika baada ya kujifungua.

Wataalamu wawili wa afya y mifugo wakiwa wameva suti maalum ya kujikinga na maksi, wakimchunguza ng'ombe. Ng'ombe anaonekana amefungwa kwenye eneo la chuma. Wataalamu hawa wanatoa sampuli au wanafanya uchunguzi wa ugonjwa fulani. Hali hii inaashiria hatua za tahadhari wakati wa kushughulia ugonjwa wa mifugo.

Daktari wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanamke akimhudumia mgonjwa wake, daktari amevaa barakoa, miwani maalum, na glavu na mgonjwa amevaa miwani ya kujikinga. Daktari anatumia kifaa cha matibabu kinachotoa mwanga maalum labda kwa ajili ya kutengeneza jino au matibabu mengine ya meno.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga na koti jeupe; akiwa amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Anaonekana akifanya kazi ya kunyunyizia dawa kwenye mimea iliyopandwa katika shamba labda shamba la bustani au la kijani.

Muuguzi wa kike akiangalia mtoto mchanga huku mama yake akiwa amekaa karibu naye. Wote wawili wamevaa barakoa , muuguzi ameinama akiangalia mtoto na mama anaonekana akishika mkono wa mtoto wake.

Daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe na taa ya kichwa, akiongea na mgonjwa. Daktari anaonekana akishikilia kifaa, akimuonyesha mgonjwa au kuelezea utaratibu wa matibabu. Wamekaa kwenye meza ndogo na nyuma yao kuna kundi la watu wameketi kwenye viti.

Mfanyikazi wa afya labda nesi au daktari akiwa amevaa kanzu jeupe na stetoscope shingoni akimchoma sindano au kumpima damu mkono wa mtoto. Mwanamke mwingine anayeweza kuwa mama wa watoto ameketi kando akishuhudia. Wanawake wote wawili wanaonekana wametoa umakini wao kwenye mchakato.

Mwanamke anayewezekana kuwa mama ameketi na kumshika mtoto akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni. Mbele yake kuna mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe, barakoa na kofia amekaa chini na anaandaa sindano kutoka kwenye kisanduku.

Darasa la shule, mwalimu ambaye amevaa barakoa amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi na anaonekana akiwafundisha wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati na wote wamevalia sare za shule.

Mwanamke labda mama akimshikiria mtoto wake mchanga wakati mtaalamu wa afya anachunguza au anamtibu, mtaalamu wa afya amevaa sare nyepesi na anaonekana akigusa mtoto kwa uangalifu. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au kliniki.

Mafuriko barabarani ambapo maji yamefunika barabara yote. Magari ikiwemo matatu, bajaji na gari ndogo la kibinafsi yanaonekana ya kijaribu kupita katikati ya maji hayo. Kuna watu pia wamesimama pembeni. Wengine wakitumia miavuli kujikinga na mvua. Hii inaashiria mvua kubwa iliyosabibisha mafuriko.

Mwanamke anayefanana na mwalimu au mzungumzaji akizungumza na kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Watu hao wamekaa chini kwenye nyasi na wanaonekana wakimsikiliza kwa makini. Wengi wao wamevalia mavazi ya kitamaduni. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya mashambani yakiwemo milima na nyumba ndogo za Udongo

Kundi la watu wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara wakiwa wamesimama nje katika eneo la wazi , mwanaume mmoja ambaye yuko mbele anaonekana akitoa maelekezo au akifafanua kitu fulani kwa wengine nyuma yao kuna tanki ya maji ya rangi ya bluu.

Wauzaji wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga. Kuna vitanda maalum kwa watoto. Ikiwemo mashine ya kumsaidia mtoto kupumua. Mmoja wa wauguzi anafanya kazi na watoto kwenye mashine hiyo na mwingine amesimama mbele ya kitanda kingine.

Wanawake wawili wameketi ndani ya chumba. Mwanamke mmoja aliyevaa ya vesti ya bluu, na kitambaa kichwani anaonekana akisoma kitabu huku mwingine akimsikiliza kwa makini. Chumba kinaonekana kuwa kidogo na chenye vitu vingi. Ikiwemo nguo zilizotundikwa ukutani na vitu vingine sakafuni.

Mfanyikazi wa afya au muhudumu wa jamii amevaa barakoa akijaza fomu au kuandika kitu kwa karatasi amevalia koti ya blue na shati nyeupe kando yake ameketi na mvulana mdogo anayeonekana kwa utulivu kuna begi lenye nembo la sanduku muekundu kwenye upande wa kusoto.

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudhumia mgonjwa. Daktari amevalia sare nyeupe, barakoa na vifaa maalum kichwani kinachoangazia. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na anatazamwa na daktari Kwa uangalifu hii inaonyesha mazingira ya kliniki ya meno ambapo huduma za meno hutolewa.

Watu wanne wakiwa nje. Mmoja wao akinawa mikono kwenye bomba la maji au kituo cha kunawa mikono. Wote wamevaa barakoa na inaonekana wanazingatia hatua za usafi. Kituo hicho cha kunawa mikono kiko juu ya kijesi kidogo cha chuma.

Wazima Moto wawili wakiwa katika eneo la wazi lenye Moto mkali wa nyasi. Wamevalia sare maalum ya kuzima moto na vifaa vya kukinga. Mmoja wao, aliye mbele, anaonekana akishika kifaa cha kuzima moto na anaelekea kwenye Moto.

Mwanaume akifanya shughuli ya kunyunyizia dawa, labda ya kuua wadudu au viini. Amevaa koti jeupe na suruali ya kahawia na amefunika uso wake kwa kinga. Anashika kifaa cha kunyunyiza dawa.

Watu watatu wakiwa wamevaa suti nyeupe ya kujikinga. Mmoja wao yuko katikati akiwa amevaa kifaa mgongoni na anatumia bomba kunyunyizia kitu ndani ya chumba. Wengine wawili wamesimama pembeni labda wakimsaidia au kusimamia kazi.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto amemshika mtoto kwa utulivu wakati muuguzi akimchoma sindano kwenye mkono. Wote, muuguzi na mama wamevaa barakoa. Hali hii inaashiria umuhimu wa afya na chanjo ya watoto.

Hili ni jengo likiteketea kwa moto. Moto mkali unaonekana ukila paa na sehemu nyingine za jengo hilo. Kuna moshi mwingi na miali ya moto inayoelekea juu. Hali hii inaashiria tukio la dharura la moto, ambalo linaweza kusababisha hasara kubwa.

Daktari akichunguza mgonjwa sikio lake, daktari anatumia kifaa maalum kuchunguza ndani ya sikio la mgonjwa huyo ambaye anaonekana akiwa na uso wenye husuni au maumivu . Hali hii inaashiria uchunguzi wa kimatibabu.

Bango lililo fungwa kwenye nguzo, bango hilo lina ujumbe unaosomeka Dr. Chikonko kumvuta mapenzi chini yake kuna namba ya simu, mtu mmoja anaonekana Kwa nyuma akitazama mbele na mbele ya bango kuna mimea unaopanda juu.

Daktari akiwa amevaa koti jeupe na barakoa ya bluu akimhudumia mgonjwa. Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo labda hospitali au kliniki.

Muuguzi au daktari akimhudumia mtoto mchanga. Muuguzi amevaa koti jeupe, glovu na anaonekana akimchukua sampuli ya damu au kufanaya uchunguzi wa kawaida kwa mtoto mchanga. Mama wa mtoto ameketi karibu naye akimtazama mtoto.

Hili ni eneo mbaya la ajali barabarani. kuna lori kubwa linaloandikwa petrolium likionekana kwa umbali.na basi lililogongana na kuharibika vibaya ..Basi hili linaonekana kuaribika mbele vibaya sana upande wa mbele.

Eneo la mazingira ya jangwa au ukame ambapo watu wanasubiri au wamekusanyika karibu na vitu vinavyoonekana kama mkokoteni wa kuskuma na vyombo vya kuhifadhi maji, hii inaweza kuonyesha hali ya upatikanaji ndogo ya maji au msaada wa binadamu katika eneo hilo.

Wauguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga wote wamevaa barakoa glovu na kofia za kujikinga wanaonekana wakiangalia au kuhudumia mtoto mchanga aliyelala ndani ya mashine maalum, hali hii inaashiria utunzaji wa watoto wachanga hospitalini.

Mwanamke na mwanaume wakisimama mbele ya kibanda cha biashara, chenye rangi ya bluu ambacho kimechorwa alama ya jua na maneno " fresh life ". Kibanda hicho kipo katika eneo la mtaa wa mabanda au sehemu ya biashara ndogo.

Shughuli ya matibabu au chanjo kwa mtoto mchanga. Mwanamke mmoja anayefanana na mama au mlezi ameketi na ameshika mtoto. Mtaalamu wa afya amevaa kofia ya kinga ya uso, barakoa na vest ya manjano yenye nebo. Anaonekana akimhudumia mtoto. Watu wengine pia wanaonekana nyuma wakiwa wamevalia vest kama hizo.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari wa macho au mtaalam wa macho akimchunguza mgonjwa. Anatumia mashine maalum ya chunguza macho. Amevaa miwani na koti nyepu la daktari huku akimwangalia kwa makini mgonjwa ambaye ameketi mbele yake.

Daktari wa meno au msaidizi wa meno akiwa amesimama karibu na kiti maalum cha matibabu ya meno. Amevalia sare za bluu za matibabu, kofia na barakoa. Kiti cha mgonjwa kiko kati kati ya chumba na vifaa vingine vya meno viko upande wake.

Daktari wa kiume amevaa koti jeupe, akitoa maelekezo au akionyesha jinsi ya kutumia mfuko maalum wa hewa kwa kumsaidia mgonjwa kupumua. Aina hii ya mfuko ni sehemu ya vifaa ya huduma ya kwanza. Nyuma yake kuna vitanda vya hospitali.

Hili ni jengo la choo cha uma kainavo onyesha maneno public toilet yalio andikwa juu. Jengo hilo limejengwa kwa mawe na lina paa la rangi ya kijani na njano, kuna mtu anaelekea kuingia mlangoni.

Mfanyikazi wa afya anyefanana na nesi akimuhudumia mtoto mchanga, amevalia sare na anaonekana kumpatia mtoto changa matone au dawa, mtoto ameshikiliwa na mwanamke mwingine ambaye anaonekana kama mama au mlezi ambaye anatazama kwa umakini.

Mhudumu wa afya wa kike ambaye amevaa barakoa ya rangi ya samawati akitayarisha sindano, anashika sindano na chupa ya dawa kwa umakini akihakikisha dosi sahihi. Maadhari yanaonekana kuwa sehemu ya ndani ya jengo au kliniki. Kuna watu kadhaa nyuma wakiwa wamesimama.

Mwanafunzi wa kike akiwa amevalia koti la maabara, akifanya jaribio la kisayansi. Ameketi kwenye meza ya maabara, na anaonekana akishughulikia vifaa vya kisayansi kama vile merija ya majaribio na kifaa cha kupashia moto. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiwa pia wanafanya majaribio.

Mfayekazi wa afya akiwa amevaa koti jeupe, akimpa mtoto mchanga chanjo. Mwanmke mwengine labda mama wa mtoto anamshika mtoto huyo, huku akimtazama huyo mfanyikazi wa afya. Nyuma yao kuna meza yenye vifaa vya matibabu.

Watoto watatu wenye furaha, wakiwa wametabasamu, wote wametandika mikono yao ikionekana kama wanashikilia kitu au wanatuonyesha mikono yao. Watoto hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili, labda nje chini ya mti.

Wanaume wawili wakijaribu kukimbia au kujikinga na kundi kubwa la nzige. Eneo linaonekana kuwa shamba na nzige wametanda kila mahali hewani na kwenye mimea. Hali hii inaashiria uvamizi mkubwa wa nzige unayohatarisha mazao.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa nesi au daktari akimhudumia mwanamke, mtaalamu huyu amevaa sare nyeupe na inaonekana anachunguza au anatoa huduma fulani ya afya kwa mikono ya mwanamke. Mwanamke huyu ameketi mbele yake na inaonekana wako katikati kliniki, sahanati au hospitali.

Mwanamke anayefanana na muislamu amevaa hijabu nyeusi akisimama katikati ya mazingira kame yaliyokauka na yenye miti mikavu. Miti na ardhi zote zinaonesha uhaba wa mvua na ukame.

Kundi la watu sita, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga. Wakitembea kwenye shamba lenye mimea. Kila moja wao, amebeba kifaa mgongoni kinachoonekana kama, pampu ya kunyunyiza dawa. Mavazi yao, yanawakinga dhidi ya kemikali au dawa wanazonyunyizia.

Mtu akishika chupa ya dawa na karatasi labda maelezo ya dawa au kadi ya hospitali. Mkono wake inaonekana NI ya mtu mzee na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ,labda hospitali, nyumbani au sahanati.

Daktari wa meno au mtaalam wa afya, akimhudumia mgonjwa. Mtaalam huyo, amevaa mavazi maalum ya kliniki, kofia na barakoa. Anasimama karibu na mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha matibabu.

Daktari wa meno ambaye amevaa kofia na barakoa akimhudhumia mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno karibu na daktari kuna mhuuguzi msaidizi ambaye naye amevaa barakoa, hali hii unaashiria matibabu ya meno yanayofanyika katika kliniki.

Wodi ya hospitali ambapo wagonjwa wamelala kwenye kitanda. Mmoja wa wagonjwa hao anaonekana kuwa na mguu uliovunjika au kujeruhiwa ukiwa umefungwa na kufunikwa. Kuna vifaa vya matibabu vinavyoelekea kwa mgonjwa huyo.

Mwanamkeameketi kwenye kiti na anapokea sindano kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya, mwanamke mwingine labda mhudumu mwingine wa afya anasimama nyuma ya aliyepewa sindano mandhari inaonekana kama eneo la wazi labda katika kituo cha afya au mahali pa chanjo

Mhudumu wa afya anaonekana akiwa amevalia koti jeupe. Mkono wa mtoto unaonekana ukiwa wazi na mhudumu wa afya anashikilia sindano kwa uangalifu. Mtoto ameinamisha kichwa na anaonekana akishika mkono wake wa kushoto. Hii inaweza kuwa wakati wa kampeni ya chanjo.

Mfanyikazi wa afya anayefanana na nesi au daktari akimhudumia mgonjwa. Mfanyikazi wa afya amevalia sare nyeupe na glavu na anaonekana akimsaidia mgonjwa. Mgonjwa anaonekana dhaifu na anasaidiwa na mtu mwingine nyuma yake.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga kofia barakoa na glavu akifanya usafishaji au unyunyiziaji wa dawa mtu huyu amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni na anashika bomba akielekeza chini.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa. Wote wawili wamevalia sare za matibabu kofia, barakoa na glavu. Mmoja amesimama karibu na mgonjwa akimsaidia kwa kwangalizi wa karibu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu ya meno na anaonekana akipatiwa matibabu.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea au shamba. amevaa suti nyeupe ya kujikinga, glovu za buluu na buti na amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni chenye rangi ya chungwa.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakihudumia mgonjwa, wote wamevaa barakoa na glovu. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum huku madaktari wakitumia vifaa vyao kufanya uchunguzi au matibabu kwenye kinywa chake . Eneo hilo linaonekana kuwa kliniki ya meno.

Chungu cha udongo chenye michoro ambacho kinatoa moshi. Chungu hicho kimekaa kwenye chombo kingine kilichotengenezwa kwa mawe au udongo. Huenda kimetumika kama uvumba au kwa ajili ya matamiko fulani.

Kundi kubwa la panzi wa kiruka angani. Mbingu inaonekana ya bluu na mawingu kidogo, na chini kuna mimea. Inaonyesha jinsi wadudu hawa wanavyoweza kuwa hatari kwa mimea.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamebeba vyombo vya maji na wengine wamekusanyika karibu na toroli kadhaa. Eneo linaonekana kuwa la wazi, likiwa na mchanga mwekundu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu. Kuna baadhi ya watoto wanaonekana kwenye picha hii.

Kuna watu wawili wako ndani ya chumba, labda hospitali au kliniki. Mmoja ni mtoto aliyeketi mbele ya mwanamke aliyevaa vazi jeupe ambalo linaonekana kuwa la daktari au nesi.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama karibu na gari aina ya Vani nyeupe. Wote wamevalia barakoa usoni na wanashika kitu mkononi. Labda wako kwenye shughuli ya uhamishaji au utoaji huduma.

Mazingira ni ya chumba cha kupasuaji cha hospitali. Kuna timu ya madaktari wakifanya upasuaji. Wamevalia sare za kijani za upasuaji na barakoa. Inaonekana wanafanya kazi kwa umakini kwenye meza ya upasuaji.

Mfanyikazi wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari au nesi, akimhudumia mtoto mchanga akiambatana na mama yake. Mwanamke aliyevalia hijabu ya manjano anaonekana akishika chombo cha kupima shinikizo la damu. Huku mfanyikazi wa afya akiwa ameinama na kumuangalia mtoto.

Wanawake wanne walio katika mavazi ya kitamaduni wamebeba vyombo vikubwa juu ya vichwa vyao wote wanaonekana kutabasamu na wengine wamevaa shanga za rangi mbalimbali shingoni inaonekana ni mazingira ya vijijini

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakishughulikia maji yaliyofurika kumwagika. Mwanamke anainua chombo chenye maji akionekana kumwaga maji hayo huku mwanamme akiwa ameinama na kushika kitu kinachoonekana kuwa ubao au chombo kingine akijaribu kusaidia.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wanafanyia upasuaji mgonjwa, wote wawili wamevalia nguo za upasuaji ikiwemo kofia, barakoa na glovu, mgonjwa anafunikwa kwa shuka na sehemu ya uso wake ndio inayoonekana tu.

Kundi la waokoaji wakiwa katikati ya vifusi vya jengo lililoanguka. Watu wengine wengi wako juu ya vifusi hivyo wakitazama au kusaidia. Nembo inaonyesha kuwa hili tukio ni la mwaka 2019.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya nyumba wanafanya shughuli fulani pamoja, mwanamke mmoja mwenye nywele nyekundu ameinama akifanya kitu mwingine anaangalia kile anachokifanya.

Huu ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vingi vikiwa na muundo wa kitamaduni au ufundi wa mikono. Kuna vyungu vidogo na vikubwa vilivyo pambwa kwa shanga na michoro. Vitu vingine vinaonekana ni kama bakuli za mbao, fimbo na bidhaa nyingine ambazo huenda zimeundwa kwa udongo au mbao.

Mwanamme akisafiri kwenye mto wakitumia mtumbwi. Mtumbwi huo umebeba vitu mbalimbali vikiwemo magunia na mikeka ,mwanamme huyo amevaa jaketi jekundu na anatumia fimbo kusukuma mtumbwi mbele.

Kundi kubwa la wadudu, labda panzi likiruka angani, katikati kuna mtu aliyevaa nguo nyeusi, akionekana kusimama au kupita katikati ya kundi hilo la wadudu.

Mgonjwa amelala katika chumba cha hospitali. Na mtu mwingine labda mhudumu wa afya. Ameinama na kumhudumia. Mgonjwa huyu anaonekana akipokea msaada au matibabu fulani. Chumba kina vitu vya kawaida vinavyopatikana hospitalini kama vile televisheni na kabati la kuhifadhi vitu.

Mtaalamu wa tiba ya mwili akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi. Mtaalamu huyu amesimama nyuma ya mgonjwa na anashikilia mikono yake ili kumsaidia kuinua au kunyoosha mikono yake kwa kutumia kifaa cha mazoezi.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mwanamke . Mtaalamu huyu amevaa glovu na barakoa na anaonekana kuchunguza au kutibu kinywa cha mwanamke huyu . Mwanamke huyu ameketi na mtaalamu ameinama kumhudumia.

Mfanyikazi wa kilimo akifanya shuguli, ya kunyunyizia dawa shambani, mfanyikazi huyu amevalia, vifaa maalum vya kujikinga ikiwemo, suti ya njano, barakoa na glovu, akitumia pampu ya kunyunyiza, iliyo mgongoni mwake, ananyunyiza, mimea, labda ili kuthibithi, wadudu au magonjwa.

Ni mafuriko yaliyotokea katika eneo fulani, watu wazima na watoto wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyo furika, huku maji hayo yakiwa yamefika nusu ya miguu yao. Nyumba kadhaa pia zinaonekana zikiwa zimezingirwa na maji hayo, hali hii inaashiria hatari na changamoto kwa wakazi wa eneo hilo.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wengi wa akiume wameketi kwenye meza na viti vya shule ,mwalimu au mzunguzaji mmoja amesimama mbele ya darasa akielekea kwa wanafunzi akionyesha kuwa hili ni somo au semina manthari yanaonekana kuwa ya shule.

Chupa ndogo ya dawa ambayo lebo yake inasomeka Polio Vaccine . Nyuma yake kuna stethoskopu, sindano na vitu vingine vya matibabu; kuashiria kuwa ni vya afya na chanjo.

Ni mafuriko makubwa katika eneo la makazi nyumba zilizojengwa kwa mabati na mianya ya udongo zimezingirwa na maji ,watu wawili ambao wanaonekana kuwa watoto wanatembea kwa shida ndani ya maji hayo yaliyojaa matope.

Pikipiki tatu za abiria zikijulikana kama tuktuks zikiwa zimekwama katika maji mengi ya mafuriko barabarani. Namba za usajili za tuktuks hizo ni KTWC 849L na KTW 228N. Hii inaonekana kama athari ya mafuriko makali.

Mwanamke anayefanana na mwalimu au mzungumzaji akisoma kitabu au karatasi mbele ya ubao mweusi ambao una maandishi na michoro. Mbele yake kuna mwanamke mwingine ameketi na anatabasamu wote wanaonekana kuwa kwenye darasa au semina.

Hili ni eneo lenye moto mkubwa, labda moto wa msitu au kichaka. Moto inaonekana ikiwaka kwa nguvu, ikitoa moshi na mwanga mwekundu, manjano huku miti michache ikionekana kwa umbali. Inaonekana ni tukio la hatari la moto

Nyumba za udongo au matope zikiwa zimezingirwa na maji ya mafuriko, maji yanaonekana yakifunika ardhi yote karibu na nyumba hizo, hii inaashiria tukio la mafuriko katika eneo hili.

Wataalamu watatu wa afya. Wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wakifanya upasuaji. Daktari mmoja ameinama akifanya kazi kwenye meza ya upasuaji. Huku daktari mwingine akiwa ameketi kando. Hali hii inaashiria mazingira ya hospitali au chumba cha ukupasuaji.

Ni rundo la vitu vya kitamaduni au vya ufundi . Kuna vyombo vya udongo na mabuyu yaliyopambwa kwa shanga . Inaonekana ni bidhaa za ufundi au vitu vya mapambo ya kitamaduni.

Mwanamke anayefanana na mhudumu wa afya, akiwa amevalia koti la njano na barakoa akimpa mtoto mchanga chanjo, mama wa mtoto ameketi karibu na mhudumu huyo akimshikilia mtoto, inaonekana kama tukio la kampeni ya chanjo.

Mwanamke mmoja amevaa shati la manjano na barakoa na amekaa upande wa kushoto wa meza, anaonekana akizungumza na mwanamke mwengine au akimfafanulia kitu, huku akiwa ameshika kalamu au kitu kingine mkononi.

Watu watatu, daktari, mama na mtoto wake, daktari amevalia barakoa na nguo za daktari akimzungumza na mama ambaye ameketi kwenye kiti cha daktari huku amembeba mtoto mdogo, inaonekana ni hospitali.

Ni mwanamke amesimama mbele ya vyombo vya kuhifadhi maji, labda maji taka. Amevaa nguo ndefu ya kijivu na kitambaa cha rangi ya waridi kichwani. Kuna watoto wawili mbali, mmoja akiwa ameketi karibu na vyombo vingine vya maji na mwingine amesimama mbali kidogo.

Mfanyikazi wa kutoa huduma au msaada aliyevaa kofia yenye nembo la sahirika la afya duniani akimhudumia mtoto. Watu wengine pia wanaonekana nyuma. Hali hii inaashiria shughuli ya kutoa msaada labda ya matibabu au chanjo kwa watoto.

Hili ni kundi la wadudu wanaoruka. Wanaonekana kuwa nzige au panzi juu ya mimea. Wengi wao wametawanyika angani. Inawezekana ni wadudu wanaoangamiza mimea.

Hili ni eneo lililojaa mafuriko na barabara imefunikwa kwa maji mengi. Magari na pikipiki yanaonekana katikati ya maji hayo, huku baadhi ya watu wakijaribu kupita au kusimama wakiwa ndani ya maji. Hali inaonekana kuwa ngumu kutokana na mafuriko.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, aliyevaa barakoa na nguo nyeupe. Mwanamke mwengine anayefanya kazi ya afya, anaonekana akimpatia sindano, labda ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje au eneo la wazi likiashiria shughuli ya upigaji chanjo kwa umma.

Ni mtu ambaye anawezakuwa daktari au mfamasia akishikilia chupa ya dawa anafafanua kitu kwa mkono wake mwingine inaonekana yuko kwenye mazingira ya kazi au kliniki.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa akimpa chanjo mwanamume mzee. Mzee huyu amekaa kwenye kiti. Inaonekana kuwa wapo katika kituo cha afya au eneo la wazi ambapo huduma za chanjo zinatolewa kwa umma.

Rafu za ukuta. Kuna chupa nyingi zilizopangwa kwa mistari. Zenye rangi na ukubwa tofauti. Na hizi zinaweza kuwa dawa za miti shamba, asali au mafuta ya aina mbalimbali.

Mwanamke akimshika mtoto wake mchanga akiwa na muhudumu wa afya muhudumu amevaa barakoa na anashikilia mikono ya mama akionyesha utaratibu wa kumuhudumia mtoto mchanga hii inaweza kumtunza mtoto baada ya kujifungua.

Kundi la waokoaji wakiwa katikati ya mifuzi ya jengo lililoanguka au kuharibiwa. Baadhi yao wamevaa suti za rangi ya bluu na kofia ngumu za usalama. Wanaonekana wakichunguza au kutafta masura au vitu vingine muhimu.

Mwanamume akiwa katikati ya barabara yenye maji mengi ya mafuriko. Amevaa koti la bluu, mkoba mgongoni na anasukuma troli ndogo. Magari mengine ikiwemo gari ndogo, lori na gari la wagonjwa yanaonekana yamekwama kwenye maji. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu au iliyokuwa ikinyesha.

Mwanamke aliyevaa barakoa ameketi nyuma ya dawati akimhudumia mteja. Mteja huyo ambaye ni mwanamume ameketi mbele yake. Hali hii inaashiria mazingira ya ofisi au kituo cha huduma. Ambapo mtu anapokea huduma kutoka kwa mfanyikazi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama akimshika mtoto mchanga mwanamke huyu amevalia nguo za bluu na ana nywele zake zilizo fungwa juu anamshika mtoto kwa uangalifu mkubwa huku mtoto huyo akiwa amefungwa kwa kitambaa cheupe.

Jengo dogo lililo na rangi ya buluu na nyeupe ambalo linaonekana kama kituo cha maji, watu kadhaa watu hao wakiwa wanawake wamesimama karibu na jengo hilo wakichukua maji kwenye vyombo ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya kutoa huduma za maji kwa jamii.

Kinachoonekana kama pambo au sanamu ya kitamaduni sehemu ya katikati ina kitu lenye umbo la tunda labda ni kibuyu ikiwa imefunikwa na kamba iliyosokotwa upande wa kulia kuna sanamu ndogo la mwanaume labda mchongo wa mbao inayofanana sanamu za jadi za kiafrika .

Mkulima au mfanyakazi wa shamba akinyunyiza dawa katika shamba kubwa la mazao. Mtu huyo amevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na kofia na anabeba pampu ya kunyunyiza mgongoni. Ananyunyiza dawa katika safu ya mazao labda ili kuzuia wadudu au magonjwa.

Eneo la muda amba limewezakuwa la kituo cha matibabu, ndani yake kuna vitanda vingi vya wagonjwa enei lote limejengwa kwa mtindo wa hema kubwa au muundo wa muda ,hali hii inawezakuwa wa dharura au iliyopangwa kwa ajili ya maitaji makubwa ya matibabu.

Mwanamume mzee, labda ndani ya nyumba ya kitamaduni, amevaa mavazi ya kitamaduni ikiwa ni pamoja na kofia nyekundu na shanga zinazoning'inia kifuani. Anaonekana kushughulika na vipande vya miti au vijiti vilivyo mbele yake. Jambo linaloweza kuashiria ibada, uganga au shughuli za ufundi wa kitamaduni.

Mwanamke, labda mtafiti au mfanyikazi wa maabara, akiwa amevalia kofia ya bluu ya kujifunika nywele, miwani na barakoa. Anamshika mtoto mchanga kwa mikono yake, labda akifanya jaribio au kazi fulani ya kisayansi. Mazingira yanaonekana kama maabara au eneo la kazi lenye usafi mkubwa.

Mgonjwa ambaye amelazwa huku mdomo wake ukiwa wazi. Daktari wa meno aliyevaa glavu anaonekana akitumia kifaa cha meno kumwangalia au kumtibu mgonjwa huyo. Mwanga wa bluu unaonekana ukiangazia mdomo wa mgonjwa.

Jengo dogo la matofali, lina paa la bati likiwa katikati ya eneo lenye miti na nyasi. Kuna barabara na udongo inayoelekea kwenye jengo hilo na kuna vitu vingine, vinavyoonekana kama mashine au vifaa vilivyowekwa kando ya jengo.

Wataalamu wa afya wawili wakifanya kazi katika kambi ya matibabu. Wa kike anampima sikio mgonjwa wa kiume, huku mwingine wa kiume akisimama nyuma yao akishuhudia. Wote wawili wamevalia nguo za kitambulisho za bluu.

Daktari aliyevaa barakoa na miwani. Akimwangalia mtoto ambaye amelala chini au kwenye kitanda cha uchunguzi. Daktari anaonekana akimchunguza mtoto huyo. Ameambatana na mtu mwingine aliyekaa nyuma yake. Hii inaashiria mazingira ya hospitali au zahanati.

Mkusanyiko wa vyombo na vitu mbalimbali vilivyopangwa kwenye uso wa sakafu au meza. Kuna bakuli zenye vitu ndani yake labda viungu au mimea, vitu hivi vinaonekana kutumika kwa shughuli za jadi au kidini.

Ni mwanaume akiwa ndani ya duka au gala ameshika mikono yake kwenye rafu zenye masaduku ya dawa au bidhaa anaonekana kutabasamu na amevaa shati la mikono mirefu.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimfanyia mgonjwa uchunguzi au matibabu ya meno. Wote wamevaa barakoa na glavu za upasuaji. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefungua mdomo kwa ajili ya uchunguzi.

Kiongozi labda mwanasiasa akiwa amevalia suti akikata utepe kwenye tukio la ufunguzi. Kuna watu wengine wengi wamesimama karibu naye, wakishuhudia tukio hilo. Inaonekana kama sherehe rasmi au usinduzi wa jengo au miradi.

Mwanamke anayefanana na daktari au mhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi ya matibabu na stethosckopu shingoni anainama na kufanya kazi labda akiangalia mgonjwa au vifaa vya matibabu.

Watu wawili waliovalia suti za kinga za rangi nyeupe wakisafisha chumba . Mmoja wao anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa nu mazingira yanaonekana kama ya hospitali au maabara, wanaonekana kuchukua taathari kubwa katika kazi yao.

Mwanamke anayeonekana kama mhudumu wa mapokezi akitabasamu nyuma ya kaota kuna bango juu yake lenye maandishi fine touch dental care na logo ya jino, chini ya kaota kuna maandishi reception .

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la afya akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ,mwanaume huyo anaonekana ameinama mbele akijaribu kusimama huku mwanamke akimshikilia. Mazingira yanaonekana kuwa kituo cha tiba ya mwili ambapo mgonjwa anasaidiwa kurudisha nguvu za mwili baada ya ugonjwa au jeraha.

Ni kundi la watu wamesimama pembeni ya mfereji mkubwa au daraja dogo lililobomoka. Udongo mwingi umebomoa sehemu ya daraja hilo na watu wengi wamekusanyika kutazama uharibifu huo inaonekana ni eneo lililoadhiriwa na mafuriko au mmomonyoko wa udongo.

Mfanyikazi amevaa suti ya kinga na ananyunyiza dawa ya kuuwa wadudu anatumia kifaa maalum kinachobebwa mgongoni ambacho kinatoa moshi mzito au mkungu wa dawa shughuli huu hufanywa ili kudhibiti wadudu .

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni nesi au daktari, akimwangalia mtoto ndani ya kaunta matibabu au kufaa maalum cha watoto wachanga. Inaonekana ni mazingira ya hospitali au wodi ya wazazi.

Kundi la watu wengi waliovalowa glove za angi ya buluu wakiwa wamesimama nje katika mazingira ya umma, labda bustani au eneo la wazi. Watu hawa wanonekana kushiriki katika sughuli fulani ya kijamii kama vile kusafisha au kampeini ya uhamasishaji.

Mwanamke amelala kwenye kitanda wa daktari wa meno mwanamke huyu anainekana akitibiwa meno huku mdomo wake ikiwa wazi na vifaa vya meno vikiwa ndani. Kuna daktari wawili wote wakiwa wamevalia barakoa na glovu wote wakimhufumia.

Watalamu wawili wa afya wakiwa wanamhudumia mgonjwa. Mtaalamu mmoja amevalia fulana ya nyeupe na ana tumia kifaa cha matibabu kusaidia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa Mzee. Nyuma Yao Kuna mtaalamu mwingine ambaye anasimama na kutazama mchakato huo.

Mama na daktari au mfanyi kazi wa afya wakimwangalia mtoto mchanga mama ameketi karibu na kitanda cha mtoto huyu huku daktari akiwa ameinama na kumwangalia mtoto. Daktari anaonekana akitabasamu akionyesha mazingira ya furaha na huduma nzuri kwa mtoto.

Mandhari ya ukame mkali watu wawili wanaokaa wachungaji wanatembea katika la ukame lenye udongo unaoonekana kupasuka. Mbele yao kuna mzoga wa mnyama uliokauka na mifupa kuonekana.

Mwanamke akiteka maji kutoka kwenye bomba la nje na nyumba, ametuliia chini na anaweka ndoo chini la bomba hilo, nyuma yao kuna nguo zimetandikwa zikikauka kwenye kamba, mazingira yanaonyesha maisha ya kawaida ya nyumbani katika eneo la vijijini au mitaa ya kawaida.

Wanawake wawili moja akiwa amevalia koti jeupe na mwingine aproni nyeupe wakisimama karibu na kituo cha kunawa mikono chenye matangi ya maji sabuni na ndoo, wote wamevalia barakoa, mwanaume mmoja ambaye amevalia nguo zenye muundo wa kijeshi anasimama nyuma yao akionyesha kuwa inaweza kuwa kampeni ya usafi au msaada wa kijamii.

Kundi la watu wanne ambao wanaonekana kuwa wafanyakazi wa afya au wahusika katika mazingira ya hospitali. Wamevalia kanzu nyeupe za madaktari na mmoja wao anaonekana akishikililia au kumsaidia Mtu mwingine ambaye yuko kwenye mashini ya mazoezi au usaidizi.

Wanawake wawili wakizungumza. Mmoja wao amevaa nguo nyeusi na kitambaa cha rangi ya buluu kichwani na mwingine amevaa fulana nyekundu na barakoa ya rangi ya bluu. Huyu wa mwisho anaonekana kumpatia kitu mwenzake. Nyuma yao kuna bango lenye jina Mars Wrigley.

Mwanaume akiwa ameketi aliyevaa barakoa. Mwanaume mwengine aliyevaa koti la manjano na kijani la kujikinga, anaonekana akimpatia sindano kwenye mkono wake. Nyuma yao kuna umati wa watu wengi wakiwa wamesimama wakisubiri huduma. Hii inaashiria mazingira ya shuguli ya upigaji chanjo kwa umma.

Ni mwanamke aliyeketi amevaa barakoa. Mtu mwengine anaonekana akimpatia sindano au chanjo kwenye mkono wake. Kando yao kuna container kubwa lenye maandishi vaccine .

Mtu akitumia kizimamoto kuzima moto mdogo uliowashwa ndani ya chombo. Hii inaweza kuwa sehemu ya mafunzo ya kuzima moto ambapo watu hujifunza kutumia vifaa vya dharura.

Wauguzi wawili wakitunza watoto wachanga katika chumba cha hospitali kinachofanana na kitengo cha watoto wachanga wenye uzito mdogo . Wauguzi hawa wamevalia sare za hospitali na wanaonekana kuchunguza au kuwapa huduma watoto hao.

Mwanamke akitunzwa nywele. Mtu mwengine anaonekana akitunza nywele za mwanamke huyu kwa mkono mmoja na kutumia kifaa cha kunyoosha nywele kwa mkono mwingine. Mwanamke huyu anaonekana akitazama mbele kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au saluni ya nywele.

Watu wawili wakivuka mto mdogo au kijito chenye maji mengi mtu mmoja amembeba mwingine mgongoni huku mto ukionekana kuwa na mawe na kingo yenye muinuko wanajaribu kuvuka kwa uangalifu.

Mwanaume amevalia fulana ya buluu akisimama na kuinua mkono mmoja juu, nyuma yake kuna matangi makubwa ya kuhifadhi maji na pango lililoandikwa water step , hii inaonyesha kua anaweza kuwa anasheherekea mradi wa maji au kampeni inayohusiana na matumizi ya maji.

Hawa ni watu kadhaa ndani ya chumba, wote wakiwa wamevalia barakoa. Mtu mmoja anaonekana akichanja mwingine. Nyuma kuna bango lenye maagizo ya kuzuia ugonjwa.

Watu wawili waliovalia suti za kinga za rangi ya manjano zilizokusudiwa kulinda dhidi ya vitu hatari. Mmoja wao anashikilia kontena jekundu lenye alama ya hatari ya kibayolojia. Wanaonekana wako kazini wakishughulikia nyenzo hatari.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye kiti huku mwanamke mwingine akimsaidia au akimhudumia. Mwanamke aliyeketi anaonekana kuchoka au hajisikii vizuri na yule anayemhudumia amevaa barakoa na glovu akiashiria hali ya uanngalizi wa kiafya.

Hili ni jengo la vyoo lililoangikwa boys toilet na Sengai High School. Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo hilo wakiongea huku kuna sehemu ya kuoshea mikono iliyoandikwa wash your hands here .

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyowekwa juu ya vitambaa viwili, kimoja jekundu na kingine jeusi. Vitu hivyo ni pamoja na Sahani, chupa ya maji na vitu vingine vidogo visivyotambulika vizuri. Hii inaonekana kama mazingira ya sherehe ya kitamaduni au Ibada.

Daktari wa macho akimchinguza mgonjwa , daktari huyo ameketi na anatumia mashine maalum inayoitwa slip lump kuchunguza macho ya mgonjwa . Mgonjwa amekaa kwenye kiti kingine mbelenya daktari huyo na ameweka kichwa chake kwenye kifaa cha mashine hiyo.

Mkulima au mfanyikazi wa shamba aliyevaa mavazi ya kinga ikiwemo barakoa na kofia akipulizia dawa kwenye mimea mfanyikazi huyu amebeba pump ya dawa mgongoni na anaonekana akipiluza dawa kwenye mimea kwenye shamba.

Mwanaume amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, akifungua au kufunga sanduku dogo la rangi ya udhurungi lenye kifuniko jekundu. Ndani ya sanduku kuna vifaa vyeupe vinavyoonekana kama pamba, kuna kiti kando yake.

Kundi la watu wakifanya mazoezi ya huduma ya kwanza mwanamke mmoja amevaa nguo za bluu na anajifunza jinsi ya kumpa huduma ya kwanza mwanamke ambaye amelala chini. Watu wanatazama kutoka nyuma.

Mzee mmoja ameketi ndani ya nyumba. Amevaa kofia nyekundu na nguo nyekundu na kijivu. Anaonekana akifanya kitu kwa mikono yake chini karibu na magoti yake. Ndani ya nyumba kuna viti na picha zimetundikwa ukutani.

Wanawake wawili wameketi mmoja akimzungumzia mwenzake mwanamke aliye mbele mwenye koti jeupe na shati jekundu ndani , anaonekana akitoa maelezo huku akitumia mikono yake mwnamke mwingine aliye mbele aya kamera anaonekana amekaa na amempa mgongo, amevaa kitambaa cheusi kichwani na nguo yenye michoro.